Hapa ni sokoni panako watu wamejaa wanauza bidhaa tofauti tofauti kama vile nyanya, vitunguu, mboga za kienyeji na watu wamejaa kwa soko na wanafanya biashara mbalimbali. Kuna wamama, kuna wababa na kuna watoto wadogo pia wako kwa hii picha wanaofanya shughuli mbalimbali.

Bima ya afya ya AR inayohudumia watu tofauti tofauti katika mashida mbalimbali. AR insurance ni bima ya serikali inayosaidia watu kujiondoa kwenye hospitali tofauti tofauti unapokuwa na shida, shida ya kiafya ama shida ingine inayo wakumba huko nyumbani kwao.